Hili ni kibanda la ndizi. Kuna mama mboga ambaye anaeza kuwa anaziuza. Nyuma yake tunayo jengo na watu ambao wamesimama wakimtazama.

Hii ni zizi la mifugo wanaofugwa nyumbani na wakulima. Kuna ng'ombe watatu wamesimama humo ndani. Wanaume wawili waliovalia nguo samawati wanavuruta maziwa.

Ndani ya shamba kuna mimea iliyopandwa, ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na yako tayari kupelekwa sokoni. Ni la rangi kijani kibichi.

Ndizi hizi ni mingi, zimekomaa na ni la rangi kijani kibichi. Inaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ya kula. Yametolewa shambani na mkulima baada ya kulimwa.

Watu hawa wanaonekana wakitoa maziwa kutoka kwenye ng'ombe hawa ambao wamesimama na hata pale na nyuma, kuna watu ambao wamesimama na wanakaa ni kama ni wale watu ambao wamekuja kununua maziwa kutoka kwa hawa wauzaji ambao wanatoa maziwa kutoka kwa ng'ombe ambazo wamesimama hapo.

Ndizi mingi lililo komaa, limefungwa juu ya gari hili, ni la rangi kijani kibichi, linawezakua la kuivisha au kupikwa kabla ya kulwa pia.

Shamba hii ni kubwa na lina mimea mingi mno. Kuna ndizi liliokomaa na lenye bado linaanza kumea kwa kuwa yamepandwa hivi karibuni. Pia za kuivisha na za kuliwa baada ya kupika ziko. Mamboga ni mengi na yameenea mahali pote. Zote ni la rangi kijani kibichi na zinaezaliwa baada ya kupikwa.

Hii ni chumba au zizi la mifugo. Ng'ombe ya aina tofauti wanaonekana wakikula chakula chao. Kuna watu humo ndani ambao wanatembea na pia kuna yule ambaye amesimama.

Ndani ya shamba hili, kuna mimea mingi iliyopandwa na mkulima hapo awali. Ndizi hii inaeza kuwa ya kuivisha au kupikwa ndiyo ule. Ni la rangi kijani kibichi.

Mkulima au mwanamume ameshikilia ndizi la kijani kibichi lililokomaa shambani. Mmea huu unaezakuwa ulipandwa kitambo na sasa linafaa litolewe kwa kuwa limekomaa. Inaeza kuwa ni la kuivisha au kupika kabla ya kukula. Anaeza taka kuipeleka nyumbani kwa familia yake au sokoni auze apate manufaa yake.

Mwanaume huyu anayeshikilia kijiti amesimama mbele ya wanyama au mifugo zinaweza kuwa zake. Amevalia sweta. Mahali amesimama kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Mwanamume anaonekana sokoni akiwa amebeba ndizi ambayo ametoa katika gari lililosimama kando yake. Kuna watu wengine pia wanafanya shughuli za aina tofauti tofauti humo ndani ambapo ako.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupika kabla ulwe. Kuna mwanaume ambayo anapiga picha.

Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanawezakuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe. Yamepandwa ndani ya makaratasi nyeusi.

Ndani la jumba hili, kuna chupa ya mafuta ambayo unapikiwa vyakula vya aina tofauti limesimamishwa. Tunayo pia mahindi zilizokauka vimefunganishwa kwa kamba.

Ndizi lililotolewa ganda yamebebwa mkononi. Kuna zingine zenye rangi kijani kibichi ambayo yapo juu ya meza. Kando yao kuna maganda mengi.

Watu wako shambani. Watoto wamesimama na wanamwangalia mwanamume yule ambaye analima au anaweza kuwa anapanda mmea wa ndizi. Kuna zingine pia ambazo zimeshakua kama zilipandwa kitambo na zinamea pole pole kwa utaratibu. Jumba au nyumba linaonekana na huko juu na miti zimemea pia.

Hapa kuna bakio la ndizi, kuna lile ambalo limebebwa mkononi na binadamu. Zingine zimewekwa chini na zinaonekana kutupwa kwa kuwa zimekuwa zishamaliza kutumika.

Ndizi hii ambalo limetolewa maganda imeshikiliwa mkononi na mwanamke au pia inaweza kuwa ni mwanamume. Nyuma yake kwenye meza kuna zingine ambavyo bado hazijatolewa maganda yao na pia kuna yale maganda yaliyotolewa katika ndizi hii yametupwa hapo juu.

Katika shamba hili, kuna mimiea ambazo zinaitwa mahindi. Zimepandwa na mkulima au wakulima. Kuna lile mahindi ambalo limeiva na inaonekana ni kama iko na ugonjwa au inaweza kuwa pia imeungua.

Hii ni soko ya ndizi. Ndizi ni mingi na zimewekwa chini. kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Wauzaji wamekalia magunia ya soko na wale wamesimama juu ya ndizi.

Hili ni ndizi la rangi ya manjano. Kuna aina tofautitofauti za ndizi hili. Ya kwanza ni la kupikwa kisha inaliwa. La pili ni la kungoja iive kisha baadae inawezaliwa ikiwa imeiva.

Hili ni shamba kubwa ambao umepandwa mimea mingi na wakulima. Ndizi hizi bado ni ndogo sana na haliko hata karibu na kukomaa. Linaeza kuwa lilipandwa hivi karibuni na litachukua mda mrefu wa kumea kabla halijavuniwa na kupelekwa sokoni au nyumbani. Rangi lake ni kijani kibichi.

Ng'ombe hawa ni wengi na ni wa aina tofauti. Kuna nyeusi, nyeupe na kuna mtu mmoja ambaye anaonekana ameekelea mikono kwa nyasi ambao wanaonekana wakikula.

Ndani ya shamba hii kuna mmea uliopandwa. Ni ndizi na yako mengi sana. Kuna zile ambazo zimekomaa na kwa sasa zinaweza pelekwa sokoni. Ni la rangi kijani kibichi.

Soko hili kubwa ni la kuuza mmea wa ndizi. Wanadada au wamama ambao ni wafanyibiashara wa hili mmea wamesimama huku wakiyapanga kwa utaratibu. Kuna pia wanunuzi.

Mwanamke huyu anaonekana akiosha ng'ombe zake, ama ng'ombe ambayo ameajiriwa akuje aoshe. Anaimwagilia maji kisha anaisugua kwa mwendo wa polepole, ili iweze kuwa safi, na kazi lile ambalo anafanya ni kazi nzuri sana, na inafaa na wananyama wote.

Hili ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanaletwa sokoni au yanaweza liwa.

Ndizi ambayo iko karibu au limekomaa linamea na bado haijatolewa shambani. Rangi lake ni kijani kibichi. Lina matawi kubwa. Huu unaweza kuwa ni la kuivisha ama kupikwa kabla ya kula. Pia, inaleta vitu au manufaa mengi mwilini mwetu.

Hii ni shamba ambalo limepandwa mmea mingi ya ndizi lenye rangi kijani kibichi. Kuna yale ambayo yamekomaa na sasa yako tayari kupelekwa sokoni. Zingine bado ni ndogo na litachukua muda fulani ili likomae. Kuna jamaa ambaye anaonekana kwa umbali aliyevalia nguo nyeusi. Nyasi pia zimemea huku.

Ng'ombe wanne wa aina tofauti wamekusanyika mahali ambapo kuna takataka au kwenye vitu vichafu vimetupwa. Wanaonekana wakizikula na kuna yule ambaye anatazama juu na hakuli chochote.

Watu wawili, mmoja akiwa mwanamke na mwingine mwanaume wamesimama nje ya jumba fulani. Mwana dada huyu ameinama na kushikilia kile ambacho kinakaa besheni ambayo liko kwa ndoo la chuma kisha mwanaume ameshikilia kibuyu na anamwaga maziwa hapo ndani. Amevalia kofia na nguo nyeusi.

Mandizi ambayo yamekomaa yamepangwa sokoni. Kuna yule mama ambaye anajaribu kulikata na huku kando kuna wale ambao wananunua na wale ambao wanauza, kuna pia wale ambao wameketi tu.

Mmea huu umesimamishwa nje. Ndizi hii ni ule ambao ni wa kuivishwa kwa muda ndio ukulwe na pia kuna lile la kupikwa kwanza ndo ikulwe na watu wengi.

Shamba hili kubwa limepandwa au lina mmea vya aina tofauuti. Kuna yale ambayo yamekomaa na zingine ndio zinamea kwa kuwa vilipandwa hivi karibuni. Ndizi ni mingi sana ndani humu.

Watu watatu wako shambani, wawili wamesimama na mmoja amechuchuma chini. Kuna ndizi ambalo limepangwa huku ndani na linawezakua limekomaa. Sasa yanapelekwa shambani kuuzwa. Ndizi huu ni wa kupikwa, au kuivishwa kabla ya kukula. Mwanadada anaonekana akihesabu haya.

Ndani ya chumba hili, kuna jamaa mmoja aliyevalia kofia na nguo nyeupe, anaonekana akimwaga maziwa. Nyuma yake kuna watu wawili, ambao wamesimama juu ya gari na wanampitishia maziwa kwa lile tenki.

Mwanamke ama tuseme mama ameinama akichonga ndizi, ndizi ni mmea ambao unapatikana shambani, na huyu mwanamke yuko shambani anazitengeneza, na inaonekana ametoa hii ndizi shambani na anataka aende aipike na aikule na mtoto wake ama bwana yake.

Hili linaweza kuwa soko kubwa la matunda au mboga. Humu ndani, kuna ndizi aina mbili, moja limeiva na lingine halijaiva kwa kuwa ni la kupikwa. Tunayo pia vitunguu, nyanya, machungwa, hoho, kitunguu saumu na kadhalika. Vyote vinapendeza mno.

Mifugo au wanyama wawili wamelala chini kwa mchanga ng'ombe hawa wanaweza kuwa ni wagonjwa au hakuna mvua kwa kuwa msimu ni wa jua kali mno rangi yao ni samawati na nyeupe pia nyasi ni ya kijani kibichi imemea sio mahali pote lakini kwa mbali inaonekana mojamoja.

Ndizi hii lililokomaa na likaiva limesimamishwa nje mbele ya jumba fulani na mtu ambaye anawezakuwa ni mwanamke au mwanamme. Lilipandwa kisha likamea ndio likakomaa. Kuna aina mbili ya ndizi; moja likiwemo hii na ingine ni lile ambalo lazima lipikwe kwanza ndio liwe kwa sababu haliwezi kulwa likiwa hivo.

Hili ni shamba na katika shamba hili kuna mmea wa ndizi ambayo umepandwa . Kuna yale ambayo ni rangi ya manjano na kuna yale ambayo si rangi ya manjano kwa kuwa inaweza kuwa inaonyesha ishara ya kukauka kwa kiangazi kuwa mingi na pia bado hatujaona ndizi ambayo inatoka katika mmea huu.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi kijani kibichi. Yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ya kula.

Katika shamba hili kuna mmea wa mahindi ambayo hali yake sio mzuri na bado halijaanza kukomaa. Mmea huu unaonekana kuharibika au kuharibiwa na wadudu wanaopatikana shambani na sasa mkulima au mwenye shamba hili anafaa azitafutie dawa ndio ziendelee kumea kwa utaratibu.

Mmea huu umepandwa shambani na ni ndizi ambalo linamea. Linaweza kuwa ni la kupikwa au kuivishwa kabla ya kula.

Wanyama hao wanaonekana wamelala Kwa nyasi, wanyama hao wanaitwa ngombe. Ngombe ni mnyama ambaye anafugwa nyumbani na anafugwa nyumbani ili mwenyewe aweze kupata maziwa ama hata nyama. Wanayama hao wanaeza Kuwa wamechoka kwa kuwa hawajaumia mahali popote na nikulala wamelala tu katika mazingira hayo.

Ng'ombe hawa wako uwanjani wanakula nyasi na wengine pia wamesimama. Nyuma yao kuna chumba cha mabati. Rangi ya mwili ya mifugo hawa ni nyeupe na nyeusi. Kuna ng'ombe mmoja ambaye amesimama na anamtazama mwingine.

Hawa ni watu ambao wamekusanyika mahali kuna chakula. Kuna mmoja ambaye ameshikilia sinia, kuna mwingine ambaye anajaribu kumwagilia chakula juu ya sahani, kuna mwingine pia ameshikilia sinia na sahani mbili na wengine wamesimama tu, waneza kuwa wamehudhuria sherehe na sasa wanataka kwenda kukula.

Ndani ya shamba hii, kuna mimea ambao umepandwa. Ni ndizi na halijakomaa kwa kuwa bado hatuoni matunda yake. Ziko mingi na pia kando kuna mamti refu la kijani kibichi.

Mwanaume ameshikilia mahindi iliyokomaa ikatolewa shambani, lakini imeharibika. Ametandaza mahindi ambazo hazijaharibika chini. Amevalia nguo nyeusi na ni kama hajafurahia.

Mkulima huyu ambaye amevalia nguo samawati na kofia nyeupe, yumo shambani mwake. Kuna mimea za ndizi zilizopandwa huku ndani. Anaonekana kuingiza ndizi lililokomaa kwa jualaa.

Hili ni ndizi ambalo limekomaa, na ndizi hili ndivyo limeanza kuiva, limeshikiliwa mkononi na mwenyewe, anaweza kuwa alitoa shambani kitambo na sasa imeanza kuiva, kwa hivyo anaweza ingoja iive yote ndivyo akule ama anaweza kula vile ambavyo vimeiva kisha angoje hizo zingine ziive ndivyo akule.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na yanaeza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Mmea wa ndizi umepandwa na mkulima katika shamba hili. Ziko mingi sana na zinaonekana kupandwa taratibu kwa foleni. Ni la rangi la kijani na bado halijaanza kutoa matunda yake kwa kuwa bado ni ndogo ndogo ama haijafika mahali ambapo linafaa kuanza kuyatoa.

Mwanamke huyu amesimama katika shamba ambayo liko nyuma ya nyumba au jumba yake. Kuna mimea humu ndani, ndizi ni mingi, kuna zile zilizokomaa na zenye bado zinamea, ya kukulwa baada ya kupika na lile ambalo likisha komaa linaivishwa ndio lilwe. Ma mboga pia zimemea hapa. Mwanadada analiangalia shamba lake.

Katika shamba hili kubwa, kuna mmea uliopandwa ambao ni mahindi. Ni mingi. Zinaezakuwa zimekauka au zimeshakomaa na sasa walioulima wenye ni wakulima, wanafaa walivune waipeleke nyumbani.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hii kuna mifugo ya aina tofauti ambao wanaonekana wakila nyasi pamoja na chakula chao. Kuna wale ng'ombe ambao hawakuli.

Hii ni soko kubwa. Kuna magari mawili ambayo yamesimamishwa humu ndani. Yanaweza kuwa yameleta mandizi haya ambazo zimelalishwa hapa chini. Kuna watu ndani ambao wanajaribu kuzitoa nje.

Hii shamba na katika shamba hii, kuna mmea wa ndizi. Mmea huo ni mmea ambao unaeza pandwa mahali popote na katika hili shamba zimepangwa nyingi sana na pia mmea huu inachukua muda fulani ili iweze kuenea na kukua kubwa jinsi ambavyo inaonekana Kwa picha.

Watu hawa wanawake kwa wanaume wapo ndani la jumba fulani. Humu ndani kunao wanadada wawili walio valia nguo nyeupe na kuna mikebe yalio na maziwa ndani mbele yao. Kuna mzungu anayewapiga picha huku wenye wamesimama kando wanaonekana kuzungumza nyuma ya mlango iliyopakwa rangi la samawati.

Ndani ya soko hili kubwa kunayo mmea ambao umetolewa au unaweza kuwa umevunwa kutoka shambani. Ndizi hizi ni mingi na zimepangwa kwa utaratibu. Watu wengi wako humu ndani.

Mkulima aliyevalia nguo samawati. Amesimama ndani ya zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe au mifugo ya aina tofauti. Kando ya nyumba yao kuna chakula chao.

Jamaa huyu ameshikilia ndizi ambayo iko karibu kukomaa. Nyuma shambani, kuna ndizi si moja tu ilhali kuna mimea nyingi ya ndizi katika shamba lake. Nyuma yake kuna jumba au majumba yaliyojengwa.

Wanyama hawa wa kufugwa nyumbani ambao ni ng'ombe wanaonekana wakiwa wamelala kwa chakula yao ama naweza sema nyasi. Kuna wale ambao wamesimama na kuna wale ambao wanakula pia.

Ndani ya shamba hii kuna mmea ambao unaitwa ndizi uliopandwa na mkulima au wakulima kwa kuwa ziko mingi. Zote zimefunikwa na karatasi juu yao.

Hii ni shamba ambalo limepandwa mmea mingi ya ndizi lenye rangi kijani kibichi. Kuna yale ambayo yamekomaa na sasa iko tayari kupelekwa sokoni au nyumbani ili familia waweze kukaa kwa pamoja wakikula. Zingine bado ni ndogo na litachukua muda ili likomae haswa. Yanaweza kuwa ni ya kuivisha au kupikwa.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe.

Watu watatu wako shambani, mmoja ni mwanadada ambaye amebeba mtoto mgongoni akiwa amemfunga na leso. Kunaye mwanaume anayeonekana kukata ndizi lililokomaa na panga. Nyuma yao kuna jumba lililopakwa rangi la kijani kibichi na maandishi limeandikwa na rangi ya samawati.

Hili ni zizi la mifugo. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama nje huku wengine wanaonekana wakiwa na huko ndani. Ndama pia wako miongoni mwao.